Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ndani ya chumba, labda chafu kidogo. Mfumo huu una rafu zenye ngazi kadhaa ambapo mimea inaonekana kama saladi inakua bila udongo ikitumia maji ya virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic . Ambapo mimea inakuzwa bila udongo, kwa kutumia maji yenye virutubisho, mimea inakua ndani ya mabomba meupe, yaliyopangwa na kuunda bustani ya wima. Mfumo huu, unaonekana kuwa na aina mbalimbali za mimea.

Huu ni mimea midogo iliyopandwa kwenye vyungu virefu vyeupe vilivyopangwa juu ya rafu au ngazi. Inaonekana kama bustani ndogo ya mimea au mboga labda kwenye balcony au ukumbi.

Huu ni mfumo unaojumuisha chombo cha rangi ya manjano na nyeusi ambacho kimeundwa mahususi kwa kilimo cha hydroponiki. Ndani ya chombo hicho kuna mimea yenye majani mapana na kijani kibichi ambayo inaweza kuwa alkali, lettuce au pothyl . Karibu na chombo, kuna pampu ya hewa yenye bomba ndogo linaloonekana kwenye chombo.

Huu ni mfumo wa Hydroponics njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea hukuzwa katika maji ya virutubisho maalum. Mfumo huu unaweza kutumika kukuza mazao mbalimbali ikiwemo matunda kama vile Straw Berry kama inavyoonekana kwenyewe.

Huu ni kilimo Cha hydroponic unaotumia maji na virutubisho bdaala ya udongo kukuza mimea. Mfumo huu unaaonekana kuwaa na vibandiko mbili za zikiwa ndanii yake. Chini Kuna chombo Cha manjano ambacho huweza kinahifadhi maji na virutubisshokwa ajili ya minea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo, bali kwenye maji yenye virutubisho. Mfumo huu unaonekana kuwa na mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na mimea mingi yenye majani mabichi inakua ndani yake.

Huu ni muundo wa bustani wima, ambayo inaruhusu kupanda mimea katika nafasi ndogo kwa kutumia nafasi ya juu badala ya upande. Kuna mimea midogo baadhi inaonekana kuwa na majani mabichi yaliyopandwa kwenye matundu yaliyopo kwenye upande za chungu.

Huu ni kilimo cha hydroponic . Kuna kontena kubwa la plastiki la bluu ambalo linaweza kutumika kama hifadhi ya maji yenye virutubisho. Juu ya kontena kuna kifuniko chenye matundu kadhaa ambapo vikombe vya wavu vyenye mimea vimepandwa. Ndani ya vikombe vya wavu kuna mimea midogo inaonekana kama miche ya nyanya.

Huu ni kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya lettuce zinakuswa bila kutumia udongo badala yake inategemea maji ya virutubisho. Mimea imepangwa katika safu kwenye mapomba meupe. yanayoonyesha mazingira ya kilimo ya yanayotibitiwa labda ndani ya chafu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambapo mimea inalimwa bila udongo likitumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea inaonekana imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ndani ya kitalu au eneo lililofunikwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha Hydroponic ambapo mimea ya letuse zinakuzwa kwenye mabomba meupe. Mfumo huu unatumia maji na virutubisho badala ya udongo. na unaonekana kua bustani ndogo ya ndani au ya biashara.

Huu ni chumba au nafasi ya ndani yenye muundo wa pekee, unaonekana kuwa wa kuhifadhi vitu au kuonyesha bidhaa. Upande wa kushoto, kuna rafu ndefu zenye ghorofa nyingi, zilizotenganishwa kwa chuma au nyenzo nyingine ngumu. Zinatumika kuhifadhi au kuonyesha vitu.

Huu ni mimea unaopandwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa hydroponic ambapo unatumia maji bila udongo, iliyopandwa kwenye chombo au mfumo fulani wa kupanda.

Hii ni kilimo cha Hydroponic inaonyesha mfumo wa Hydroponic ambao unatumia mabomba ya PVC yalipangwa katika ngazi nyingi. Mfumo huu huwezesha kilimo cha mboga za majani bila kutumia udongo.

Huu ni bustani au shamba la mimea. Mimea ina majani mengi ya kijani kibichi na inaonekana kukua vizuri chini ya ulinzi wa muundo huu. Kuna pipa au chungu kinachoonekana nyuma, na mtu anaweza kuonekana kwa umbali.

Huu ni bustani ya kisasa ya kukuza mimea inayojulikana kama chafu. Ndani ya handaki hili kuna safu nyingi za mimea inayofanana na mimea ya strawaberry iliyopandwa kwa utaratibu.

Huu ni mashine ya kuvunia nafaka inayojulikana kama combined harvester au mashini ya kuvuna baadhi ikifanya kazi shambani. Inaonekana kuna mtu juu ya mashini na mwingine ndani ya chumba cha uendeshaji.

Huu ni chafu, kwa kawaida, hujengwa kwa kutumia fremu za chuma, au mbao, na kufunikwa kwa plastiki maalum. Madhumuni makuu ya chafu, ni kutoa mazingira mazuri kwa ukuaji wa mimea, kuwalinda kutokana na hali mbaya, ya hewa, kama upepo mbaya, baridi kali, mvua vingi, au jua kali sana.

Hawa ni ng'ombe wengi wa maziwa, huenda wa aina ya halston wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa. Ng'ombe hao wako kwenye vizimba vyao na wanaonekana wakila chakula kutoka kwenye malisho yaliyopo mbele yao.

Huu ni shamba kubwa lililojaa mimea ya kabichi. Majani ya kabichi yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na yamepangwa vizuri shambani. Inaonekana kama shamba la kilimo cha kabichi.

Huu ni shamba la kabeji inayoonyesha mimea mingi ya kabeji iliyopandwa kwa safu. Ikionekana kuwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Shamba linaonekana kuwa kubwa na ni mimea imepangwa vizuri.

Hawa ni kundi la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wakiwa wamefungiwa katika eneo la shamba la maziwa au zizi. Ng'ombe hao, wanaonekana wameketi au wamesimama, na kuna miundo ya mbao, au chuma inayotenganisha nafasi safi.

Huu ni rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikimwagwa kutoka kwenye gunia na mtu asiyeonekana vizuri. Vitunguu vimetapakaa ardhini na nyuma kuna mimea na anga ya buluu.

Huu ni chafu kubwa ambayo inaonekana kuwa na mimea mingi inayokua ndani yake, chafu hii ina muundo wa paa la kioo au plastiki inayoruhusu mwanga wa jua kuingia na inaonekana kuwa na mfumo wa uingizaji au udhibiti wa hewa ndani yake.

Huu ni rundo kubwa la vitunguu. Mikono ya mtu ikishughulikia vitunguu , inaonekana kama mtu anapanga au kushughulikia vitunguu. Vitunguu vyeupe na vya zambarau vimechanganyika.

Hawa ni watu wawili wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mtu mmoja anaonekana akiwa amebeba kikapu chenye majani ya chai mgongoni huku akichuma majani mengine.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake inategemea maji yenye virutubisho muhimu. Hiki ni cheko kinacho funikwa mara nyingi kwa kioo au plastiki. Inatumika kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Hawani watu wawili labda wakulima wa kusanya maza au wakifanya kazi shambani ndani ya muundo unaofanana na chafu au bustani ya plastiki, wamevaa nguo za bluu na wanatumia makasha ya mbao kwa kusanya vitu hivyo wanaonekana wameinama wakifanya kazi kwa bidii.

Huu ni shamba kubwa la kuku likionyesha safu ndefu za vizimba vilivyojaa kuku na kuunda njia pana katikati. Mandhari ya nje ina mawingu machache.

Huo ni mimea inayoweza kuwa tumbaku, ikipandwa kwa safu ndani ya chafu. Mimea hiyo imepangwa vizuri kwenye mistari na inaonekana kuwa na afya na majani mabichi. Chafu inaonekana kuwa na paa la wazi au la plastiki ikiruhusu mwanga wa jua kuingia.

Huu ni shamba lililo mwagiliwa maji. Maji yanatiririka kupitia mifereji iliyotengenezwa ardhini huku watu wachache wakiwa mbali nyuma, yakisimamia mchakato huu au wa umwagiliaji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matunda. Katika mfumo huu, maji kupitishwa kwenye mifereji midogo au matuta yaliyochimbwa kati ya mistari ya mimea kuruhusu maji kunyonywa polepole kwenye. udongo na kufikisha mzizi ya mimea.

Huu ni shamba la kilimo yenye mimea iliyopandwa kwa mistari, inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone iliyowekwa, kunaonekana kama mirija midogo inayopita kando ya mistari ya mimea. Nyuma ya shamba kuna miti mingi ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Huu ni shamba kubwa lenye mimea uliopandwa kwa safu ndefu na zimenyeshewa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa juu. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye vijito vidogo vilivyotengenezwa kando ya mistari ya mimea.

Mimea iliyopandwa kwa safu, ikiwezekana mioko au viazi vikuu, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kando ya safu za mimea.

Huu ni shamba lenye mimea midogo . Majani mabichi yamepangwa kwa mpangilio katika mistari kwenye udongo. Kuna bomba nyeusi la umwagiliaji wa matone linalopita kando ya kila mstari wa mimea likitoa maji moja kwa moja kwneye mizizi ya mimea. Udongo unaonekna kuwa huru na imepangwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani unaoonyesha mimea shambani mimea midogo ikiwa imepandwa kwenye mstari na mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa karibu na mimea ili kuota maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo maji yanatoka kwenye mabomba meupe na kuingia kwenye mifereji midogo yakielekea kwenye mimea iliyopandwa kwa mistari. Shamba linaonekana kua kubwa na lenye mimea mingi yenye afya.

Huu ni mfumo wa kisasa, wa umwagiliaji, unaohifadhi maji kwa kuyapeleka polepole, moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea kupitia mabomba, yenye matundu madogo, au t-pass . Mkulima, anaonekana ameinama, akishughulikia na mabomba ya mfumo wa umwagiliaji, labda akiyashikanisha, kuyarekebisha, au kuyaangalia.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au bomba la maji linalopita katikati ya mimea likionekana kuwapatia maji. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Huu ni mmea mdogo, unaowezekana kuwa mgomba wa ndizi ya kiasili, ukiota kwenye udongo wenye matuta. Karibu na mimea huu kuna mabomba jeusi la umwagiliaji wa matone.

Huu ni mimea iliyopandwa kwa safu ndefu ndani ya safu ikionyesha kilimo cha kisasa au kilimo cha kibiashara. Mimea ina majani mengi ya kijani kibichi na matunda yanayoonekana kama pilipili hoho ya njano au biringanya wa kiafrika wakining'inia kutoka kwenye mashina.

Huu ni shamba kubwa lililolimwa lenye mifereji ya umwagiliaji iliyojaa maji. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mfereji hiyo ikiashiria mfumo ya umwagiliaji unaotumika shambani hapo.

Huu ni shamba lenye kilimo linalo nyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa unyunyizaji. Mfumo hii inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ajili bora. Madhari inaonekana kuwa kuashiria ni mchana

Hili ni shamba lililoonekana kuwa tayari kwa kupanda na mistari iliyopangwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana. Bomba la bluu mbele na kamba nyeusi za umwagiliaji wa matone zimetawanyikwa kando ya mistari ya mimea, zikionyesha mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Nyuma ya shamba kuna msitu au miti mingi, ikionyesha mazingira ya asili.

Hili ni shamba kubwa lenye udongo mwekundu, likiwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari mirefu ya mimea midogo au mbegu zilizopadwa zikiwa zimetenganishwa kwa umbali sawa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unatumia matone na mabomba kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mimea, jambo linalohakikisha matumizi bora ya maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba au bustani, pengine ndani ya chafu au nyumba ya wavu. Inaonekana kuna mistari ya udongo ulioandaliwa kwa ajili ya kupanda, na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mistari hiyo.

Huu ni mimea unaoonekana kua wa jamii ya matango au mboga mingine inayotambaa ukioteshwa kwenye udongo wenye unyenyevu karibu na mimea kuna bomba la umwagiliaji wa matone ambalo linatoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.

Huu ni shamba lenye mimea michanga na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu yakipita katikati ya mimea na miti inaonekana kwa umbali. Inaonekana kama ni eneo la elimu kilimo au bustani.